Mtu wa jinsia 'me' amesimama kando ya mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa. Mashine hii imetengenezwa kwa teknolojia mahiri na inamuwezesha mtu kufanya manunuzi yake ya maziwa bila kuhitaji msaada kutoka sehemu yoyote ile.

Samani kadhaa zenye muundo wa vitanda vya kulalia binadamu zilizoundwa kwa mbao na chuma, zimepangwa katika mfumo mzuri ndani ya boma kubwa la samani tayari kwa mauzo.

Samani za kuketi alimaharufu masofa zenye rangi tofauti tofauti zimepangwa kwaajili ya maonyesho na mauzo katika Kubwa wa nje uliotengenezwa kwa mbao na mabati.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wa jinsia ya Ke, wakiwa wameketi pembezoni mwa barabara, wakiwa wanauza mazao kadhaa ambayo yanaonekana kuwa na mfanano wa zao la nyanya.

Eneo la soko ambapo mazao mbali mbali ya kilimo ikiwemo; nyanya, matikiti, kabichi, yakiwa yamepngwa kwa namna fulani tayari kwa ajii ya mauzo na kununuliwa.